Duka ndogo la mpesa lenye ukuta wa blue na milango ya kijani ya chuma ambayo imesimama kando ya barabara ya mawe. Jina la mpesa limeandikwa kwa mlango kwa herufi kubwa juu ya duka pamoja na number ya simu duka limejaa bidhaa mbali mbali zikiwemo dawa.

Mlango wa duka ndogo la M-pesa , umefunguliwa ukionyesha nembo za huduma za Safaricom kama Bamba hapa, malngi ya kijani ya chuma ina michoro ya feni na vifaa vingine, ndani ya duka kuna arafu ya vioo, nje ya duka kuna beseni ya kijani lenye maji na , sanduku la mbao katika mazingira ya kawaida ya biashara ndogo.

Tangazo la kibiashara la bima la magari ya taxi . Linatoa offer ya bima ya mwezi mmoja kwa shilingi elfu tatu na mia tano. Picha inaonyesha magari matatu ya kisasa, gari jeupe la taxi likiwa katikati, pembeni kukiwa na gari la rangi ya chungwa na jingine jekundu. Chini ya tangazo kuna nembo ya kampuni za bima tofauti zao na namba ya simu ya ajili ya mawasiliano.

Ubao huu wa kijitari unaonyesha viwango vya kubadilisha sarafu za mbalimbali. Safu ya kwanza inaonyesha jina la sarafu na bendera ya nchi husika. Safu ya pili inaonyesha bei ya kununua na safu ya tatu inaonyesha bei ya kuuza. Sarafu kama vile dola ya Marekani, pauni ya Uingereza, euro na dola ya Australia zimeorodheshwa pamoja na zingine. Kuna pia sehemu ya tangazo la mali isiyohamishika upande wa kulia wa ubao huo.

Msururu wa matairi mapya ya minzi ya magari yamepangwa kwa utaratibu. Sehemu zake za kukanyagia zenye michoro ya kina zinaonekana wazi. Zikiwa zimepangwa kwa njia inayorudiarudia na kuleta umbo wa kuvutia. Hali hii inaonyesha maandhari ya duka au mgala ya kuuzia matairi.

Katika soko la wazi lenye shughuli mingi ,makreti mengi ya mbao yamejaa nyanya nyekundu zilizoiva vizuri. Mfanyibiashara mmoja kijana amejiinamia akipanga nyanya kwenye kreti. Huku wafanyibiashara wengine wakisimama karibu. Lori ndogo linaonekana kwa nyuma ,kuashiria ni soko la jumla la mazao.

Kwenye kibanda cha soko la wazi, mamia ya viatu vya wazi vya ngozi vilivyopangwa kwa ustadi kuwashangaza rangi mbalimbali vimetundukiwa kwa utaratibu. Viatu hivi vya rangi nyeusi na kahawia vina maumbo ya kuvutia kwa mioyo na maumbo mengine ya kiasili. Mtu mmoja anaonekana akivichagua au akivipangua kwa makini katika maonyesho hayo.

Duka ndogo la mpesa linaonekana likiwa na mlango wa chuma la rangi ya kijani, ni vio wazi vina maandishi mpesa iliyopangwa wima, ndani ya duka arafu zimejaa bidhaa mbalimbali, ukuta wa duka una rangi ya buluu na umejaribika kidogo, sakafu ya nje imetengenezwa kwa matofali kwa rangi ya kijivu, iliyo pangwa kwa muundo juu ya duka jina mpesa na nambari zinaonekana.

Kwenye soko lenye shughuli nyingi, wafanyi biashara wanashusha magunia makubwa yaliyo njaa vitunguu vyekundu kutoka kwenye lori ya kijani. Mwanamke mmoja aliya vaa kofia pana kujikinga na jua, anasimama, huku magunia mengine yakiwa yamepangwa kwa rundo kubwa chini. Mwanamume mmoja mwenye koti nyekundu yuko ndani ya lori akisaidia kutoa mzigo katika manthali ya biashara ya mazao kwa wingi.

Gari jeupe aina ya van limeegeshwa kwenye eneo lenye sakafu ngumu. Gari hii lina stika ya mbwa mweusi mbele upande wa kushoto na alama ya diesel kwa rangi ya njano kwenye mlango wa pembeni. Nyuma ya gari kuna jengo lenye ukuta wa rangi tofauti tofauti.

Kibanda cha M-pesa cha rangi ya kijani kimesimama kando ya barabara ya mawe. Mlango wake wa chuma ukiwa wazi kidogo. Jina M-pesa limeandikwa kwa herufi nyeupe kwa wima. Pembeni kuna maduka mengine ya biashara yenye vizimba vya chuma. Ukuta wa kibanda una matangazo yaliyochakaa na barabara inaonekana kuwa na vumbi na takataka kidogo katika mandhari ya kawaida ya mtaa wa kibiashara.

Kuna mboga na matunda mbali mbali yaliyopangwa kwenye maboxi na kreti , kuna nyanya zilizoekwa kwenye unyavu, viazi, parachichi, ndimu, matango na pilipili. Mandhari inaonekana kuwa ya soko la wazi.

Katika eneo la wazi la mashambani lenye majani mabichi na materemko, magari mingi yameegeshwa bila mpangilio, watu wachache wanatembea katikati ya magari hayo. Kwa mbali kuna miti mirefu, na mahema meupe, yanayoashiria kuna tukio au sherehe inayoendelea. Anga ni safi la buluu, na mandhari yote ni ya amani na utulivu.

Hii ni leseni ya ushuru kutoka mamlaka ya Kenya, hati hii ina nembo yake rasmi inayoeleza maelezo muhimu kama pini ya mlipa ushuru tarehe ya kutolewa na kuishia kwa leseni, ingawa taarifa nyingi za siri zimefichwa, inaonyesha wazi sehemu za kujaza taarifa za malipo ya ushuru na maelezo ya kawaida.

Soko kumejaa wazee limefurika umati mkubwa wa watu wote wakiwa katika shughuli za biashara. Wafanyabiashara na wateja wamechangamana, wengine wakiwa wamesimama na wengine wameketikando ya magunia ya bidhaa. Jengo kubwa lenye pala zaweza zinaonekana kando huku mwanga mkali wa jua ukimulika kama mandhari ya soko lenye msongamano.

Wateja watatu wamesimama kwenye foleni wakihudumiwa katika kituo cha M-PESA . Kituo hicho kina madirisha kathaa ya kuhudumia wateja, ilioitwa teller three, teller four nakuedelea . Kila kitu kimepambwa kwa rangi ya kijani na nyeupe za Safaricom. Wateja wanasimama nyuma ya kamba za mpaka wakisubiri huduma kwa utaratibu.

Hii ni mkusanyiko mkubwa wa notisi za pesa za Kenya, hususan zile za shilingi 100. Kifungo cha notisi hizi zimepangwa mbele huku notisi nyingine zikiwa zimetawanyika nyuma yake. Kila notisi ina picha ya mzee Jomo Kenyatta pamoja na nembo ya taifa. Rangi kuu za notisi hizi ni kijani, kahawia nyepesi na nyekundu.

Kwenye meza ya soko rundu kubwa la viatu vya plastiki na malapa ya rangi mbali mbali yamemwagwa kwa ajali ya kuuzwa viatu hivi vina mtindo tofauti vikiwemo vya buluu, zambarua ,pinki na njano vimechanganywa pamoja bila mpangilio hali hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya biashara ya viatu vya bei nafuu sokoni.

Mkono wa mtu umeshikilia simu janja. Kwenye skrini yake kunaonyesha programu ya Safaricom. Menyu kuu ina alama ya miringo za rangi mbalimbali kwa ajili ya huduma tofauti kama vile kuangalia salio, M-PESA, tumikiwa na matumizi ya data. Chini kabisa kuna tangazo la kibiashara linaloonyesha familia yenye furaha.

Magari meupe yameegeshwa saba saba kwenye maegesho, gari la mbele lina muundo mkali na grili nyeusi yenye matundu, kuna kiabdiko chekundu kwenye kioo cha mbele kinachoonyesha nambari elfu mbili kumi na tisa, mataa 8na rangi ya manjano, nyuma ya magari kuna jengo lenye maduka na vitambaa vya rangi ya dhahabu kilchochapikwa, gumzo za barabara zimesimama wima chini ya nanga la buluu.

Soko kubwa ya viatu vya mchezo, maarufu kama snikas ama maraba, imepangwa wima, ikionyesha rangi ya vipimo mbalimbali, imetengenezwa ikiwa imepangwa foleni moja, kikiwa kimeunganishwa na njia fulani, ingine kwa ajili ya kuonyeshwa au kuuzwa, rangi zinazong'aa ya miundo tofauti inaonekana chini ya viatu kuna sehemu ya mbao na ardhi chafu, yenye uchafu.

Kibanda cha matunda linaonekana kikiwa na paa la dhorubai. Ndizi nyingi zilizoiva zimetindikiwa juu ya paa. Kwenye meza ya mbao kuna chungwa ,maembe ,dhafua na mananasi .Chini ya kreti za plastiki za mbao zimejaa parachichi, viazi vitamu na ndizi. Mazingira yanaonekana kama soko la wazi na ardhi ina vumbi.

Msororo wa magari ya rangi mbali mbali yameegeshwa kwa utaratibu kwenye eneo lenye majani mabichi. Gari la blue la aina ya Nissan liko mbele kabisaa yakifuatana na gari ya rangi ya nyeusi na mengine meupe. Kwa nyuma kuna miti mirefu ya kijani chini ya anga safi katika mandhari tulivu ya nje .

Kibanda cha soko la mitumba kimejaa vifaa vya aina mbalimbali . Kibanda kimejengwa kwa likiwa na magunia ya plastiki na . Ndoo na vifaa vingine vimetapaa katika soko hili.

Kwenye soko la wazi lenye shughuli nyingi bidhaa za aina mbalimbali zinauzwa. Kuna meza za mbao zilizojaa mboga mboga na matunda kama vitunguu, ndimu na ndizi. Pia kuna nguo na vitambaa vya rangi mbalimbali vimetundikiwa vikionyesha ni soko lenye bidhaa mchanganyiko. Watu wachache wanaonekana wakifanya biashara zao.

Duka la ufundi limejaa shamrashamra na bidhaa za kimatamaduni. Ukutani sanamu za wanyamapori kama punda milia, faru, na simba zimepangwa kwa ustadi pamoja na mpambo yenye umbo la ramani ya Kenya. Rafu zimefurika vinyago vya Twiga , vibuyu vilivyochorwa, na alama za muziki za kienyeji, wakionyesha utajiri wa sanaa na ufundi wa Kiafrika.

Gari aina ya vani ya rangi ya kifedha imeegeshwa kwenye eneo la majani. Lina maandishi makubwa ya tangazo la kampuni ya Progressive Credit . Inaonyesha mikopo ya haraka na rahisi. Maelezo ya kutumia ujumbe mfupi wa neno loan kwenda nambari 23083 yameandikwa kwa wazi. Gari hili liko karibu na magari mengine na kwa nyuma kuna miti na majengo.

Gurudumu la gari jinsi la kifaari limehegeswa juu ya mawe, tim yake ya rangi yake ya kifedha inamuundo wa kisasa kwa spoti nyingi, na namba ya audid inaonekana wazi katikati, mwanga wa jua ya jioni unapiga tairi na rimu na kuleta mngao wa kuvutia, huku kando kukiwa na majani mabichi.

Kwenye barabara kuu, lori kubwa ya kubeba magari inasafirisha magari mapya meusi. Gari aina ya pick-up liko juu, huku gari lingine likiwa chini kwenye trela yake ya gorofa mbili. Magari mengine ikiwemo lori na gari dogo jeupe yanaonekana kwa mbali yakisafiri kwenye barabara hiyo pana chini ya anga yenye mawingu.

Soko la mitumba limejaa wateja wengi wakichakura na kuchagua nguo kutoka marundo makubwa, yaliyotanadqa ardhini, mwanume mmoja na mwanamke wameinama wakingoja makini ni biashara ya nguo sokoni.

Tangazo la kibiashara la bima ya afya. Daktari mwanamke aliyevaa koti jeupe la kikazi na stethoskopu ameketi akitumia kompyuta ndogo ya afisini mwake. Sehemu ya juu ina tangazo inaeleza faida ya hizo bima kama vile kinga, sera na huduma za afya. Chini kuna nembo ya namba ya simu na mawasiliano, nayo simu ikiwa kwa maelezo zaidi.

Ankara rasmi ililipwa kwa mamlaka ya kitaifa ya uchunguzi na usalama yaani NTSA inayoonyesha malipo yaliyofanywa na Dan Oyugu tarehe 25 mwezi wa Aprili mwaka wa 2019 kwa ajili ya uguuzi wa gari lake lenye nambari ya usajili KCB 029Y. Jumla ya kiasi kilicholipwa kupitia mfumo wa eCitizen ni shilingi 1050.

Tunaona mkono ukishika simu janja huku skrini ya simu ikionyesha programu ya fedha au benki ya simu. Kwenye skrini, kuna salio la shilingi za Kenya 549 na mimila mbalimbali yenye tarehe kama 1 Februari mwaka wa 2021 na kiasi cha fedha. Mandhari ya nyuma imefifia ikionyesha majengo ya makazi na balkoni.

Gari la kifahari la rangi ya samawati iliyoiva limeegeshwa kwenye eneo lenye majani mabichi. Gari hii lina madirisha meusi na rimu imaridadi ya rangi ya fedha. Kwa nyuma kuna magari mengine yaliyopakiwa na misusuru kwa mti mrefu ya kijani chini ya anga safi ya kibluu. Inaonyesha mandhari tulivu ya eneo la mashambani.

Hili ni tangazo la bima ya gari binafsi kutoka Anziano Insurance agency. Tangazo linaonyesha gari la kisasa la rangi ya fedha. Pamoja na bima ya bei bima ya TPO ya mwezi mmoja elfu moja na mwaka mmoja elfu tano. Pembeni kuna mfano wa cheti cha bima pamoja na msibo wa QR na nambari za mawasiliano chini. Rangi kuu za tangazo ni kijani kibichi na chungwa.

Lori kubwa la rangi ya chungwa la kubeba magari limesimama kando ya barabara likiwa limebeba magari mengi mapya, lori hili la maghorofa mbili limejazwa magari ya rangi mbali mbali ikiwemo nyeupe, nyekundu na kijani jano yakiwa yamepangwa kwa ustadi kwa nyuma kuna miti mirefu ya kijani na anga la mawingu.

Stakabadhiya rasmi ya malipo ya ushuru wa mamlaka wa mapato ya Kenya yaani KRA inaonyesha malipo ya pesa taslimu yaliyofanywa kupitia benki ya KCB tawi la JKIA . Karatasi hii ina nafasi ya kujaza maelezo muhimu ya mlipakodi ingawa mengi yamejazwa. Chini kuna muhuri wa duara wa benki ya KCB uliogongwa mwaka wa elfu mbili kumi na sita kudhibitisha kupokelewa kwa malipo hayo.

Duka la kuuza maziwa la Mount Kenya Milk Depot linaonekana likiwa limepambwa kwa rangi za blue na nyeupe. Bango kuu la juu ya duka linaonyesha bidhaa bali bali za maziwa na milango yake ya kukuja pia ina matangazo dani ya duka kupitia madirisha nyenye nondo bidhaa kama soda na maziwa zimepangwa kwenye rafu tayari kwa wateja.

Eneo kubwa la maegesho yenye mamia ya magari mapya yaliyopangwa kwa utaratibu mzuri katika mistari mirefu. Magari haya yana rangi mbalimbali yakiwemo meupe, meusi, mekundu na kijivu. Yanasubiri kusafirishwa. Hali hii inaonyesha mandhari ya yadi kubwa ya kuhifadhi magari kama bandari au kiwandani.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti hii ina nambari za ufuatiliaji zilizoandikwa kwa rangi nyekundu katikati. Kwenye noti kuna maandishi ya Legal tender for one thousand shillings na picha ya makaburi ya shujaa na sanamu nyingine. Kuna alama ya hologramu na nembo ya benki kuu ya Kenya. Sehemu ya juu ya noti inaonyesha nambari 1000 ikithibitisha dhamani yake.

Ndani ya chumba kubwa la kisasa, la kuuza magari msusuru wa gari mapya limepengwa kwa mistari yakiemo jeusi ,jeupe na blue , mbele ya madirisha makubwa ya vioo, ndio inaingiza mwangaza nyingi, mazingira yote enye kifahari na sakafu inameremeta ikionyesha ubora.

Rundo kubwa la soksi zenye rangi mbalimbali zilizong'ang'ania zimepangwa kwenye meza yenye maua ya chuma. Soksi hizo zinaonekana kuwa zimetumika au zimekusanywa kutoka vyanzo mbalimbali. Zinaonyeshana mtindo wa rangi tofauti. Chini ya meza ardhi inaonekana chafu na ina takataka mbalimbali zilizotawanyika. Nyuma ya soksi kuna nguo nyingine zilizopangwa na rundo la vifaa vilivyopungwa.

Gari jeupe aina ya acp likiwa limeegeshwa ndani ya maonesho ama chumba cha kuuzia magari gari Lina milango mi nne magurudumu ya oli, yenye kuvutia na paa nyeupe ubunifu wake unaonekana wa kisasa na kifahari nyumba ya gari Kuna madirisha makubwa, yanayo onyesha mazingira ya jengo yenye nguzo nyeupe na taa nyingi za gari zikitoa mwangaza vizuri

Dereva wa bodaboda akiwa na abiria wake wamekaa juu ya pikipiki nyekundu. Wote wakiwa wamevaa helmeti na makoti ya usalama ya rangi ya njano. Hili ni tangazo la kibiashara linalohimiza ununuzi wa bima ya pikipiki. Linaonyesha bei tofauti za bima ikiwemo shilingi elfu tatu kwa bima ya kawaida na elfu sita kwa bima ya kamili. Chini kabisa kuna namba ya simu kwa ajili ya mawasiliano.

magari mengi yalopangwa kwenye gorofa mbili za maonyesho ya gari, gorofa ya juu ina magari mengi, imepakana na watu wamesimama karibu nao. Gorofa ya jini ina magari mbali mbali, ikiwemo nyekundu, zambarua, na buluu inayopangwa kwa usafi, Nyuma ya magari kuna bango kubwa ya matangazo ya...nyayo za umeme zinaonekana zikivuka anga.

Duka lenye bango kubwa juu inatangazo JSP Milk na milk and milk product ice cream origin drinking water, bango lina nembo ya Tembo wawili na namba za simu chini ya bango mlango wa duka inaonyesha muuzaji amesimama ndani katika mlango huo. Kuna bango Eating Ice cream bango marefu ya blu yenye maandishi na matangazo yamewekwa upande zote mbili za mlango ikionyesha bidhaa mbalimbali na kutoa huduma ya kupeleka bidhaa bure.

Katika soko la wazi, mikungu miwili mikubwa ya ndizi mbichi za kijani zimesimamishwa ndani ya ndoo za plastiki tayari kwa kuuzwa. Kwa nyuma, meza ya mbao imejaa bidhaa nyingine za shambani kama vile vitunguu sanamu, viazi tamu vya rangi zambarua na malenge madogo, zikionyesha wingi wa mazao.

Kimandazi au kibanda cha biashara ya mboga za majani barabarani. Kuna watu wawili mbele, mmoja mteja na mwingine muuzaji. Wakichagua na kuweka mboga za majani. Meza ndefu za mbao zimejaa rundo la mboga za majani. Kuna kuna turubai nyeusi imetandaza juu kama paa. Nyuma ya kibanda kuna barabara na gari ndogo jekundu linaonekana likiwa limeegeshwa. Hii inaashiria shughuli za kibiashara za kila siku katika soko la wazi.

Hapa tunaona safu ndefu ya magari mengi, mengi yakiwa meupe yaliyo pangwa vizuri katika eneo ya maegezo ya nje. Nyuma ya gari yenyewe kuna jengo mrefu inayoashiria mazingira ya jiji au kituo cha biashara.

Gari hili ni la zamani sanaa, na linafanana na gari la kifahari likiwa limeegeshwa kwenye barabara. Gari hili ni wazi upande wa juu lisilo na paa la gudumu. Likiwa na muundo kali, linaraka kuangalia mbele na krili likiwa wazi likionyesha ubunifu wa dhamani.

Picha hii inaonyesha watu wamejikita katika soko la biashara. Haswa wanauza bidhaa mbalimbali za mazao ya bustani. Mbele ya picha kuna aina mingi za mazao na kuna mtu mwenye kofia ambaye anaweza kuwa mnunuzi au muuzaji.

Naona lori kubwa maalum linatumika kusafirisha magari. Lori hii imebeba magari kadhaa yaliyopangwa kwenye staha za juu na chini. Trela ya lori ina rangi ya njano na rangi ya giza. Lori imesimama kanda ya barabara chini ya anga ya blue yenye mawingu machache.

Picha hii ni tangazo la kibiashara. Jina la kampuni limeandikwa katika upande wa juu kushoto ni Pesa Pal. Kuna ujumbe ujumbe mkuu ambao ni anza kukubali malipo kwa Mpesa wa kadi. Maelezo zaidi ni seamless integration ambayo inamaanisha ushirikiano usio na mshono. Na powerful features , vipengele vyenye nguvu.

Kuna magari kadhaa maridadi ya kisasa yakiwa yamepangwa kwa mistari ndani ya eneo lenye mwangaza mzuri. Labda chumba cha maonyesho ya magari. Gari jeupe lipo mbele kabisa likifuatwa na gari mekundu na mengine yenye rangi tofauti. Yote yanaonekana kung'aa.

Tangazo lina mandhari nyekundu na linaonyesha wazi ofa kuu, CoverBora medical cover ,kwa ajili ya mwaka moja wa afya yako, bei imeandikwa kwa herufi kubwa inaanzia six thousand two hundred per year .

Inaonyesha lori kubwa maalum linalotumika kusafirisha magari, lori limebeba magari kadhaa iliopangwa kwenye staha zake za juu na jini, tele la lori lina rangi ya njano na rangi ya gira ,lori limesimama kando ya barabara jini ya anga la blue lenye mawingu machache.

Picha hili linaonyesha bunda la pesa. Ni pesa ya Kenya ya shilingi elfu. Ni, inakaa ni maelfu kadhaa ambayo zimetapa ,zimeekwa kwa upande ambayo iweze kuonekana kama ni mingi.

Picha inaonyesha mlango wa kijiduka. Mlango hii imeandikwa M-Pesa inayoonyesha hapa ni mahali pa kutoa pesa. Mbele ya picha kabisa kuna pikipiki ambayo imeegeshwa kando ya duka hili.

Upande wa kushoto inaonyehsa hati mbili au faili za kidijitali. Moja ina alama kubwa nyekundu ya plus inayoashilia hospitali au madawa. Upande wa kulia kuna maandishi yaliyopangiliwa vizuri na michoro. Pengine ikieleza suluhisho ya tatizo inayoonyeshwa upande wa kushoto. Kuna mahali ameandikwa check ups My dawa ambayo ni madawa.

Haya ni magari yalioegeshwa, moja lenye rangi kijani kibichi na ingine yenye chungwa, inaonekana kuwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari, huku ukiwa muundo wa jengo la kutua nyuma yao, picha imechukuliwa wema na inaangazia magari ya hayo kwa uwazi.

Inaonyesha mabasi kadha yakiwa yamepengwa ndani ya jengo kubwa ambalo linaonekana kwenye karakana au viwanda. Mabasi haya yana rangi ya machungwa na nyeupe na yanaonekana yakiwa mapya na yakiwa katika machakwa ya kutengenezewa kukamilishwa ziko katika hali ya bado haijakuwa

Inaonyesha ndani ya duka kubwa lililojaa bidhaa mbalimbali, kuna zulia, vitambaa na bidhaa za ufundi wa mikono zilizopangwa na kutundikwa kwa wingi zikiunda msongamano wa vitu.

Kuna gari aina ya basi ndogo lenye rangi ya fedha inaonekana kutoka upande wa nyuma wa pembeni wa pembeni lina madirisha meusi na mkanda na kuakisi mwanga kwenye milia ya rangi na machungwa ya nyeupe sehemu ya nyuma. Limeegeshwa nje ya ardhi iliyosawa na kuna mimea machache nyuma yake vivuli vikali vinaashiria kuwa ni mchana.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa ndizi za aina tofauti tofauti. Zimewekwa au zinapangwa kwa wingi. Zikuwa katika mikundi mikubwa. Rangi zake zinatofautiana kutoka kijani, njano, njano kamili, hadi nyekundu, kahawili au njano iliyokolea.

Picha hii inaonyesha mlango wa duka au jengo fulani. Rangi kuu, sehemu kubwa ya nje ya mlango, haswa nguzo ndefu mbili pande zote imepakwa rangi ya kijani kibichi. Inaonekana ni duka la kutoa pesa ambao ni Mpesa na pia kuna Airtel ambayo inaonekana juu ya duka hili. Duka hili pia linakaa kuuza vitu zingine.

Inaonyesha skrini inayoweza kuwa ni kompyuta au kifaa kingine cha kielektroniki. Inaonyesha orodha au jedwali ya viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kwenye skrini kuna safu zifuatazo. Bendera za nchi upande wa kushoto kabisa, kuna bendera za nchi Ulimani, Marekani na zingine zote. Alama za sarafu karibu na bendera za mfupi na viwango vya fedha.

Naona eneo kubwa lililojaa mamia au hata maelfu ya magari, yameegeshwa kwa utaratibu katika safu ndefu. Magari hayo yanaonekana kunyooka hadi upeo wa macho na inawezekana ni magari mapya yaliyohifadhiwa katika bohari kubwa au uwanja wa kuhifadhi magari.

Hapa kuna gari kubwa jeupe huenda ni ya aina ya SUV ama ni crossover likiwa limeegeshwa ndani ya jengo. Gari linaonekana kutoka mtazamo wa robo tatu nyuma na upande ikionyesha umaridadi wake na uso uli'ong'aa. Inaonekana ni kama iko katika chumba cha kuuza magari na ni mpya pepepe.

Mlango wa mbale wa duka la Junction Function And Money Remittance inatoa huduma za kifedha. Kwenye mlango wa kioo kuna bango ya kambuni za kutuma pesa kama vile Ria, Western Union, Money Gram na mpesa. Bango kubwa la mbao juu ya mlango inaonyesha jina la biashara ikiwalika wateja kwa kupadilisha pesa na kutuma pesa kimataifa.

Mbele ya duka ndogo jeupe ya kuuzia maziwa mteja mwanaume anahudumiwa kupitia dirisha lenye bango, juu ya duka hilo kuna bango kubwa la kijani na jeupe yenye maandishi Kieni Dairy Products Ltd na Irh pamoja na picha ya ng'ombe, duka hili lina pia milango iliyofunikiwa na pazia za shanga ya rangi.

Noti kadhaa za pesa za kenya zimetandazwa juu ya uso wa kahawia, huenda meza ya mbao. Noti nyingi zinaonekana kuwa za shilingi elfu moja, zikiwa na picha ya simba na maandishi Kenya. Baadhi ya noti zimekunjika au kuonekana zimetumika, nyuma kidogo kuna vitu visivyoeleweka vizuri labda chupa au viunganishio vingine.

Tunaona magari manne iliyo pakiwa kwa nyasi, gari la mbele ni Nissan note ya blue ikifuatiwa na Toyota Fielder nyeusi, nyuma yao kuna magari mawili meupe yote yakiwa na nambari ya Kenya, magari haya yametulia kwenye eneo lenye majani mengi huku miti mirefu ikionekana nyuma chini ya anga wazi.

Tunaona kipima mwendo cha gari, kinagaa gizani, nambari zake nyeupe inaonyesha spidi hadi kilomita mia mbili na sitini kwa saa, mshale wake umesimama tuli kwenye sufuri, huku kipimo kidogo cha mafuta kikiwa chini yake kinaonyesha tangi la dizeli imejaa nusu.

Kifani ya rangi ya blue Jeep liko limekwisha kwenye eneo la nyasi. Gari lina milango minne na madirisha yenye rangi nyeusi. Nyuma yake kuna magari mengine kadhaa yamekwisha yenye rangi nyeusi na nyeupe. Na mbali zaidi kuna misitu wa miti mirefu. Anga inaonekana wazi na jua kali ikionyesha hali ya hewa nzuri. Kuna mtu mmoja anatembea karibu na magari.

Hii ni madhari ya mtaani, ambapo mwanamke anayesimama mbele ya duka la wakala ya huduma za kifedha. Ambalo linaonekana ni wakala wa Mpesa na wakala wa bengi la Equity. Nambari ya wakala wa Mpesa ni 41238 na 65829. Mwanamke aliyevaa mavazi marefu meusi na ya ajabu amesimama akihudumiwa na kusubiri huduma.

Tangazo la bima ya ajali binafsi kutoka kampuni ya Madison General Insuarance. Mwanamke aliyepata majeraha akiwa amevalia pingu ya shingo na ana mkono wake ukiwa kwenye andazi. Anatabasamu kwa usajili. Ujumbe mkuu unasema usisubiri hadi iwe umechelewa mno. Tangazo linahimiza watu kuchukua bima hii leo ili kulinda mustakabali wa familia zao na inatoa nambari ambalo utapiga nyota mia nane ishirini na nane, alama ya reli kwa ajili ya ununuzi.

Msusuru mrefu wa magari ya kisasa aina ya SUV umepangwa kwa utaratibu maridadi kwenye eneo la maegesho. Gari moja la rangi ya kifedha lipo katikati likionekana kwa uwazi zaidi huku mwangaza wa jua la alasiri ukiingarisha bodi lake. Taa zake nyekundu za nyuma zina muundo wa kipekee. Magari mengine meusi yaliyoko mbele na nyuma yake yakififia taratibu na kutengeneza muonekano wa kuvutia wa kinana mpangilio.

Rundo kubwa la matikiti maji yakiwa na rangi ya kijani iliyochanganyika na mistari ya kijani kibichi. Matikiti yamepangwa juu ya meza huku baadhi yakiwa yamekatwa kidogo kuonyesha ubora wake. Upande wa kushoto kuna machungwa machache yakiwa kwenye kikapu kidogo. Hii inashairi mazingira ya soko la matunda au duka la mboga ambapo matikiti yanauzwa.

Hili ni tangazo la kibiashara la bima ya nyumba. Inaonyesha wakala wa bima anayeitwa Ryan C. Smith, akitabasamu mbele ya nyumba ya kisasa. Ujumbe mkuu, protect your dream home for twenty years with a single premium. Linda nyumba ya ndoto yako kwa miaka ishirini kwa malipo ya mara moja.

Vibanda vya soko vilivyojaa mboga mboga, upande wa kushoto kuna rundo kubwa la viazi vikiwa na udongo kidogo, vikionyesha vimetoka shambani .Katikati kuna rundo kubwa la vitunguu maji vyekundu, vikiwa vimepangwa vizuri. Kulia kuna rundo la nyanya zenye rangi nyekundu, na zingine zikielekea kukomaa zikiashiria ubichi. Mboga hizi zote zimepangwa katika masanduku ya mbao, mwanga unaonekana ukitoa jua.

Mwanaume aliyevaa shati jeupe ya polo, anajaza maziwa kutoka kwenye jagi la plastiki na kuminina kwenye kikombe cha rangi ya machungwa. Yuko mbele ya mashini mbili za kisasa za kuuza maziwa ambalo linaitwa ATM .Eneo hili lina vikombe vingine vya rangi rangi mbalimbali na maandishi nunu maziwa fresh hapa.

Eneo kubwa la maegesho la nje lililojaa magari mengi mapya ikiwemo yaliyopangwa kwa safu. Kuna aina mbali za magari ikiwemo magari madogo ya SUV na hata baadhi ya magari ya abiria na lori ndogo yenye migongo wazi. Rangi za magari zimetofautiana zikiwemo nyeupe, nyeusi, kijivu na blue. Nyuma kuna jengo kubwa la viwanda au ghala yenye milango na madirisha. Eneo hili linaonekana kuwa bohari la magari au sehemu ya kuhifadhi magari kabla ya kusambazwa.